Eneo la nje katika nyumba likiwa limezungushiwa ukuta huku pembeni yake kuna nguzo kubwa, iliyochimbiwa na kuwekewa nyaya zinazopitisha na kusafirisha umeme katika maeneo mbalimbali.

Sehemu ya chumba cha maliwato ikiwa na shimo la kujisaidia haja kubwa na ndogo, na ukutani kuna sinki la maji linalotumika kusafishia haja hizo, huku pembeni kuna dumu dogo la bluu bahari linalotumika kuwekea takataka.

Gari kubwa la kubebea takataka likiwa limesheheni taka hizo ndani yake, huku likisafirisha kupeleka eneo la kutupia na mfanyakazi katika gari hilo akiwa amesimama na kushikilia vyuma pembezoni mwa ukuta wa gari hilo.

Madumu ambayo yametengenezwa kwa plastiki yenye rangi nyeusi pamoja na matairi, yakiwa katika eneo la nje kwenye makazi ya watu, yanayotumika kuwekea takataka za aina mbalimbali.